Mkusanyiko mkubwa wa viatu vya kuteleza vyenye miundo na rangi tofauti ambavyo vimepangwa kwa safu nyingi, labda vikiuzwa dukani au sokoni.